Madaktari wawili wa kiume waliovaa barakoa wabobezi katika tiba ya meno, wapo hosptalini na mgonjwa wa kike wakiwa wamemlaza kitandani na kufungua kinywa chake, ili waweze kung'oa jino bovu linalomsumbua.

Kitunguu kilichokatwa upande mmoja pamoja na limao la kijani lililogawanywa mara mbili, vimetumika kwa pamoja kutengeneza mafuta maalumu yanayoitwa bau kwa lengo la kutunza ngozi na kuilinda dhidi ya bakteria.